Nguzo ya umeme iliyosimama katikati ya mandhari ya mchanganyiko wa kijani asilia na mji wa mbali nguzo hiyo imesimama imara ikiwa na nyaya zinazoelekea kwenye pande tofauti zikionyesha mtandao usambazaji wa nishati, kwa nyuma majengo na nyumba nyingi zimetapakaa katika bonde lenye kijani kibichi.

Mandhari ya jiji chini ya mwanga wa jua ambapo nguzo ya umeme iliyosheheni nyaya zinazonyoosha kwa muelekeo tofauti, nyumbani na viwandani nguzo hizo pia imebeba taa ya barabarani ishara ya usalama na maendeleo ya miundombinu ikiangaza njia kwa wakazi wa eneo hilo.

Nguzo ya umeme iliyochorwa maandishi na alama za tahadhari, ikiwa na sehemu ya onyo kwa uma dhidi ya hatari inayoweza kutokea katika eneo hili. Ni alama ya fuvu mifupa miwili iliyovuka, ikiashiria hatari ya kifo au majeraha makubwa endapo mtu ataikaribia bila tahadhari.

Nguzo ndefu za umeme zilizowekwa kwa mpangilio thabiti zinatawala mandhari, kila mmoja ikiwa na transfoma na nyaya zinazotandazwa kwa ustadi zikiwa kama mishipa ya maisha ya kisasa. Nyuma yao majengo ya kisasa yaliyotengenezwa kwa tofali na bati yanayoonyesha ukuaji wa makazi na shughuli za binadamu.

Mtambo mkubwa wa kuzalisha umeme unaoneka ukisimama kwa fahari katikati ya mazingira ya wazi, ukizungukwa na barabara zinazoelekea kwenye majengo yake. Majengo haya makubwa pamoja na mitambo ya kupooza uzalishaji yanadhihirisha uwepo wa teknolojia ya kisasa, unaohakikisha uzalishaji wa umeme unaendela kwa ufanisi wa hali ya juu.

Miundombinu ya usambazaji wa umeme katika eneo la makazi transifoma imewekwa juu ya jukwaa la mbawa ikizungukwa na nguzo zenye nyaya nyingi zinazounganisha mzunguko wa umeme kutoka sehemu moja hadi nyingine. Nyumba zilizokaribu zilizojengwa kwa matofali na kufunikwa kwa mabati zinaonesha kuwa eneo hili ni la watu wa kupato cha kati au cha kawaida.

Kituo cha usambazaji wa umeme kilichopo nje, ambapo tuna vifaa vingi vya muhimu vya teknolojia, hapo kuna transfoma kubwa ambayo yanatumia kupunguza au kuongeza nguvu ya umeme kabla ya kusambazwa kwenye maeneo tofauti yaani nyingi za umeme zinaonekana zikielekezwe kwa uhitaji ikihusisha kazi ya kitaalam ya waandishi wa umeme.

Kituo maalumu cha usambazaji wa umeme chenye miundombinu ya kisasa, ambapo minara ya chuma na nyaya za umeme zinaonekana zikisimama kwa uthabiti kuashiria mtandao wa nguvu wa kusambaza nishati kwenye jamii, kando ya kituo hicho kuna jengo dogo la ofisi na watu kadhaa waliovaa mavazi rasmi ya kazi yenye rangi ya manjano na chungwa, wakisimama karibu, wakionekana kushughulikia ukaguzi au majukumu ya kiufundi.

Daraja refu la watembea kwa miguu lenye rangi angavu, kijani, njano na nyeusi. Likivuka juu ya mto mdogo au mfereji, muundo wake wa chuma ulioinuliwa unaonekana dhabiti, ukiunga maeneo mawili ya mtaa wenye shughuli za kila siku. Juu ya daraja kuna watu kadhaa wakitembea, wengine wakionekana kusimama, wakitazama maji au mandhari ya mazingira ya hapo.

Mnara wa mawasiliano wa chuma wenye rangi nyekundu na nyeupe, uliowekwa juu ya jengo la matofali. Mnara huu umeunganishwa na antena kubwa kwa upande wa kulia, huku waya za umeme na uzio wa chuma vikizunguka jengo hilo kwa usalama. Hali ya anga ni ya kawaida na mazingira ya karibu yanayotoa taswira ya eneo la mji au taasisi yenye miundombinu ya mawasiliano.

Nguzo ya umeme imechomoza angani kama mnara wa teknolojia, ikiwa una mzigo wa nyaya na transfoma inaofanana na mshipa wa usambazaji wa maisha kwa mtaa mzima. Waya za umeme zimesambaa kwa ustadi kutoka juu ya nguzo hiyo, zikijivuta kwa nguvu kuelekea maeneo mbalimbali. Isiyonekana kwa macho ila inaleta mwanga, joto, na mawasiliano kwa jamii.

Mazingira ya nje yanayojumuisha nguzo ya umeme iliyosimama kando ya barabara ikiwa na nyaya nyingi zilizopo juu yake, mawingu ya mvua yanaonekana angani nyuma ya nguzo kuna nyumba ya paa nyeusi na ukuta wa rangi ya manjano iliyofungwa na uzio mweupe wa chuma.

Nguzo ya umeme iliyosimama katikati ya mazingira ya mjini, ikiwa na nyaya nyingi zilizounganishwa juu yake, nguzo hiyo ina transfoma iliyowekwa katikati, ikifungwa na nyanya nyingi za rangi tofauti, zinazoendelea hadi kwenye jengo la karafuu linaloonekana nyuma yake, jengo hilo lina sehemu za kuanikia nguo mahususi kwa ajili ya nyumbani.

Juu ya nguzo ya chuma iliyosimama imara dhidi ya anga la bluu, kamera ya usalama imefungwa kwa ustadi ndani ya kifunikio cha plastiki cha mviringo, ikionekana kuwa na uwezo wa kuzunguka na kuchunguza maeneo kwa upana. Pembeni mwa kamera hiyo paneli ndogo ya sola imesimikwa, ikipokea mwanga wa jua na kubadilisha kuwa nishati ya kuendesha mfumo mzima wa ufuatiliaji.

Alama ya barabarani inayomaanisha hairihusiwi kuingia. Alama ni ya mduara mwekundu, yenye msingi mweupe na mstari mweupe wa mlalo katikati, inayotumika kimataifa kuashiria kwamba gari au watu hawaruhusiwi kuingia kwenye barabara au eneo hilo kutoka upande huo.

Taa za trafiki zikiwa zimesimamishwa juu ya mlingoti zikiwa na muundo wa kawaida ya rangi tatu, nyekundu juu njano katikati na kijani chini. Taa nyekundu ndiyo iliyong’aa ikitoa ishara ya kusimama kwa magari na kuruhusu waenda kwa miguu, taa ya katikati na ya chini hazing’ai zikingojea mzunguko wao.

Katika jiji lenye shughuli nyingi, barabara yenye unyevuunyevu wa mvua inawaka kwa mwangaza wa taa za magari yanayopita, kila moja likiwakilisha harakati za watu katika maisha yao ya kila siku. Teksi ya manjano inaonekana ikisogea kwa kasi katikati ya msongamano wa magari ya mizigo.

Mafundi kadhaa wakifanya kazi ya matengenezo au usanikishaji wa taa za trafiki kwenye mazingira ya Barabara mmoja amevaa fulana na koti ya usalama ya rangi ya machungwalake Mwingine akiwa amevaa vazi la machungwa na nyeusi wapo juu ya jukwaa au ngazi wakishughulikia taa zenye rangi tatu yaan kijani njano na nyekundu

Alama ya barabarani inayokataza kabisa kuegesha gari katika eneo husika. Alama hiyo imeundwa kwa umbo la duara lenye mduara wa rangi nyekundu na katikati kuna herufi kubwa P iliyopigiwa mstari mwekundu kwa diagonal. Ishara ya kimataifa ya marufuku ya parking."

Wafanyakazi kadhaa wa matengenezo ya miundo mbinu, wamevalia sare za usalama zenye rangi ya machungwa, wakiwa kazini kurekebisha taa za trafiki, mmoja amesimama juu ya ngazi na mwingine chini wakishirikiana kwa umakini kuhakikisha taa hizo zinatenda kazi ipasavyo. Rangi za taa ni nyekundu, njano na kijani.

Kundi la watoto wa shule wakiwa wamesimama pembezoni mwa barabara wakiwa chini ya ulinzi wa askari wa polisi wawili waliovaa sare rasmi, taa ya trafiki inayong'aa kwa rrangi nyekundu imesimamisha magari kuruhusu watoto kuvuka kwa usalama. Mandhari ya tukio hili linatoa ujumbe wa kati ya jamii na vyombo vya usalama katika kulinda maisha ya watoto na kuimarisha nidhamu ya matumizi ya barabara.

Barabara ya lami yenye njia mbili zinazotenganishwa na kizuizi cha katikati kilichopandwa nyasi, magari ya aina mbalimbali yanaonekana yakisafiri katika pande tofauti, ikiwemo gari la mizigo, pikipiki na magari madogo ya abiria, daraja la watembea kwa miguu limejengwa juu ya barabara ikiwapa watu njia salama ya kuvuka bila kuvuruga mzunguko wa magari.

Watu wawili wakiwa juu ya piki piki nyekundu, ikiwepo kwenye barabara iliyowazi na yenye kuangaza mchana. Mwendesha pikipiki amevaa fulana yenye mistari ya rangi ya bluu na nyeupe, huku abiria wake akiwa na shati jeupe, wote wakionekana wakiwa katika mitindo ya kawaida inayoendana na mazingira ya mjini au pembezoni ya miji.

Tukio la usiku Katika eneo la ujenzi wa barabara ambapo, mashine maalumu imewekwa tayari kuendelea na kazi ya kusawazisha lami mpya. Mwanga wa taa kali unamulika eneo hilo Kuonyesha umakini wa mafundi waliovaa mavazi ya usalama wakitekeleza majukumu yao kwa nidhamu ya hali ya juu.

Mtu mmoja amesimama karibu na pilipili ya rangi ya kijani na akiwa amevalia kote ya rangi ya machungwa na suruali, kwa mavazi hayo yanaashiria kuwa huenda anafanya kazi kusafirishaji au kuendesha shughuli za kilimo, anashikilia mfuko mkubwa plastiki wa kijani iliyosheheni majani au nyasi jambo la sheria matumizi ya pikipiki kama njia ya usafirishaji.

Mandahari ya usiku kwenye eneo la barabara yenye shughuli nyingi huku kundi la watu wakiwa katikati ya barabara wakishiriki kwenye kazi au shughuli za kiufundi, wengi wao wamevalia mavazi ya usalama yenye rangi inayong'aa kama machungwa, jambo linaloashiria tahadhari katika mazingira hatarishi au wenye magari yanayipota.

Mzunguko wa barabara katika eneo la jiji ambapo magari kadhaa yanazunguka kwa utaratibu katika mzunguko huo yakifuata sheria za usalama barabarani, pembeni kuna majengo ya ghorofa iliyosimama kwa mchanganyiko wa mitindo ya kisasa mengine yakiwa ni kibiashara kama ofisi na maduka.

Katika kituo cha kuchaji pikipiki za umeme kikishughulikia miundombinu ya usafiri rafiki wa mazingira, kimejengwa kwa kontena la chuma iliyo pakwa rangi ya njano na nyeusi, pikipiki mbili za umeme zimeegeshwa mbele ya kituo zikiwa na rangi ya njano na nyeusi, ambazo huenda ni mandhari ya kituo chenyewe.

Pipa la takataka la plastiki lenye muonekano wa kisasa, likiwa na rangi nyeusi iliyotulia na kifuniko cheupe kilichowekwa juu, pipa hilo linamuundo wa mstatili ulionyooka likisimama kwa uthabiti kwenye sakafu isionekane.

Tukio la usafi wa mazingira ambapo gari la takataka lenye rangi ya machungwa limeegeshwa kando ya barabara. Wafanyakazi wawili wamevaa mavazi ya kazi yanayolinda miili yao wakihusika moja kwa moja na ukusanyaji wa taka, mmoja wao ameegemea kwenye gari akirusha takataka ndani huku mwenzake akiwa amesimama karibu na barabara akishughulikia vipande vilivyobaki.

Roli la kijani na nyeupe linaonekana likiendesha shughuli ya kuinua kontena la takataka kwa mfumo wake wa nyuma, muundo wake una magurudumu sita na sehemu ya mbele ni nyeupe likionesha muundo wa kisasa wa magari ya huduma za jamii, kontena la takataka limeinuliwa juu na likiwa katika hatua ya kumwagiwa ndani ya roli.

Tunataka lililoegeshwa pembeni mwa barabara likiwa limejaa mizigo yataka zinazoweza kukua kutoka majumbani au maeneo ya kibiashara Lori hilo linasema ya nyuma iliyofunguliwa ikiwezeshwa wafanyakazi kupakia taka Ndani yake Wafanyakazi wa usafi wa mazingira ya kufanya kazi kwa bidii mmoja akirusha taka ndani ya lori mzigo zaidi.

Katika eneo la mtaa wa mjini majengo ya biashara na magari yaliyopaki pembezoni kundi la wafanyakazi wa usafi wamejitokeza kwa kujitolea na ari ya kazi wakiwa wamevalia mavazi ya kinganakwa nyeupe na kofia za plastiki, wamejikita kwenye shughuli ya ukusanya takataka wakazitia kwenye gari la mzigo.

Gari kubwa la taka likiwa limeegeshwa kando ya barabara likiwa limejaa takataka mbalimbali, huku wafanyakazi wawili wa usafi wakiwa wamevaa sare za kijani wakishughulikia uondoaji wa taka. Hii ni shughuli muhimu ya usafi wa mazingira ndani ya mji au kijiji, ikionyesha juhudi za kijamii katika kudhibiti taka na kulinda afya ya umma.

Rundo la mifuko ya takataka iliyosongamana pembeni ya barabara, ikiwa ni ishara ya changamoto ya usafi na udhibiti wa mazingira katika maeneo ya mijini, au pembezoni. Mifuko hiyo ya plastiki ina rangi tofauti, nyeusi, kijivu na kijani ikiwa imejazwa vitu mbalimbali vya kutupwa ikiwemo mabaki ya nyumbani, vipande vya plastiki na mbao.

Magunia kadhaa makubwa yaliyojaa vipande vya plastiki vya rangi tofautitofauti, ikiwa ni pamoja na vikombe, chupa na mabaki ya bidhaa za plastiki. Magunia haya yamewekwa nje ya jengo lenye ukuta, na mazingira ya karibu yanaonekana kuwa ni ya pembezoni mwa mji, vipande vya plastiki hivyo havija pangika, vikionyesha mkusanyiko wa taka ambao haujachakatwa.

Mapipa mawili ya plastiki ya rangi ya bluu iliyowekwa pembeni mwa mafuta wengine pamoja limefunguliwa juu nyingine limefungwa yakionyesha mpangilio wa kawaida wa vifaa katika mazingira ya ndani au biashara ndogo ndogo kwenye pipa lililo wazi kuna nembo ya kijano iliyoandikwa pamoja na maandishi madogo yake yanawaashiria chapa au matumizi maalumu.

Kikapu cha plastiki cha rangi ya bluu kilicho undwa kwa matundu kikiwa na lebo maalum, kikapu hiki kimewekwa juu ya uso wa meza au sakafu yenye mwangaza unaodhihirisha rangi yake angavu na maelezo ya bidhaa, muundo wa kikapu unaonyesha matumizi mahususi ya kutunza taka ndogondogo.

Wafanyakazi wa usafi wakiwa na sare za kazi wakishughulika kwa bidii na kwa ushirikiano. Wawili wakiwa wamesimama juu ya lori wakipanga taka kwa ustadi, huku wawili wengine wakipakia ndoo kwenye lori wakieleza tararibu wa kazi, wenye mshikamano na majukumu yaliyogawanywa vizuri.

Watu kadhaa wakijihusisha na kazi za kuchambua, kukusanya au kurekebisha taka, roli la kijani limejiegesha pembeni likionyesha uwepo wa mfumo wa usafirishaji wa taka, mazingira ya dampo ni udongo uliojaa matope ukizingukwa na taka zilizosambaa watu wanaonekana wakifanya kazi kwa mikono wengine wakiwa wamevaa mavazi ya kawaida.

Eneo maalum la dampo la kisasa ambapo lori kubwa la mzigo limetua na linaendelea kumwaga taka uangalifu kwenye sehemu maalum ya kutupia taka, wafanyakazi waliovalia sare za blue na kofia za usalama wamesimama karibu na eneo hilo, huku wakisambaza taka kwenye mikono yao kila mmoja akiwa kwenye jukumu lake.

Mpangilio wa mapepo ya takataka katika mazingira ya ndani yenye mwanga hafifu, mapipa yenye rangi ya manjano yanaonekana yakiwa mipango kwa uangalifu huyo ya sakafu iliyofungwa na majani makavu ni kiashiria eneo la kuhifadhi au kushughulikia taka kwa utaratibu.

Kikapu cha plastiki chenye rangi ya bluu kikiwa na muundo wa gridi ya wazi kikiwa na lebo maalumu. Kikapu hiki kimetengenezwa kwa muundo wa matundu ya mraba ili kuruhusu hewa kupita kwa urahisi. Jambo linalosaidia kuzuia kuvuja kwa harufu mbaya au unyevu unapokusanya taka.

Kundi la watu waliovaa mavazi ya kazi wakiwe katika shughuli ya usafi wa barabara mbele ya jengo la kijani na kijivu ,wanafanya kazi kwa pamoja wakitumia maji na brashi ya kusafishia lami , jambo linaloashiria mshikamano na wajibikaji katika kulinda usafi wa mazingira mengine.

Eneo la wazi pembeni ambapo takataka za plastiki, karatasi na vipabde vya vifaa mbalimbali vya nyumbani zimezagaa bila mpangilo. Juu ya ukuta kuna rangi ya dhambarau ulio pakwa nusu huku chini kumejificha nyasi zilizo jaribu kuchipua katikati ya uchafu. Ishara ya mvutano kati ya uhai wa mazingira na uchafunzi unaonywa na binadamu.

Safu kadhaa za matenki ya maji ya plastiki ya rangi nyeusi yaliyopangwa juu ya paa la jengo. Matenki hayo ya maji yana nembo na maandishi ya rangi ya manjano yanaashiria chapa au kampuni inayotengeneza matenki hayo. Yamepangwa kwa mpangilio wa kisasa na wenye mantiki ili kurahisisha usambazaji wa maji kupitia mfumo wa bomba unaonekana kuunganishwa kwa ustadi.